Huyu ni mhudumu wa afya akiwa amevaa barakoa na aproni ya kijani akimchanja mtoto kwenye bega lake la kushoto. Tukio linafanyika katika eneo la wazi, chini ya hema na watu wengine wanaonekana wakisubiri huduma wengi wao wakiwa wamevaa barakoa. Hii inaonyesha juhudi ya utoaji wa huduma za afya kwa jamii, hasa chanjo za watoto ikiwa ni sehemu ya huduma ya kinga na ustawi wa afya.

Muhudumu wa afya amevaa sare za kazi huku akijiandaa kupima au kuchanganya dawa mezani. Meza ina vifaa vya kazi ikiwemo karatasi ya maandishi na container la dawa. Chumba kiko safi kikiwa na viti na dawati na ukuta wa rangi ya waridi. Hali inaonyesha utuzaji wa watu wazima au wagonjwa.

Huyu ni mfanyakazi wa afya ambaye amevaa barakoa, akimpa sindano mtu mzima. Mfanyakazi ya afya ameinamisha kichwa na anaonekana akifanya kazi yake kwa umakini. Mtu anayepokea sindano amevalia nguo ya kitamaduni zenye rangi mbalimbali. Tukio hili linaweza kuwa linahusiana na chanjo, au huduma nyingine ya matibabu.

Madaktari na wauguzi wako kwenye chumba cha upasuaji, wakimuhudumia mgonjwa. Wamevaa mavazi maalum ya hosipitali na barakoa kwa ajili ya usafi na usalama. Vifaa vya matibabu vimewekwa karibu nao ili kusaidia katika upasuaji.

Wataalamu wa kiafya wawili wamekaa ndani ya ofisi au kliniki, moja akiwa amesimama akizungumza na watu kwa dirisha, huyo mwingine akiwa ameketi akiandika. Wote wamevalia nguo nyeupe zinazofanana za madaktari. Hii inaashria mazingira ya kazi ya kimatibabu huku labda wakihudumia watu wazima au wazee.

Gari la, huduma ya afya ya jamii limetumiwa kama kliniki ya kuhamahama, likiwa limeandikwa afya no zero , na lina nembo ya huduma ya afya limeegeshwa mahali palipoandaliwa tayari kutoa huduma kwa wananchi, pembeni kuna bango lenye picha ya wahudumu wa afya, wakitoa chanjo kwa watoto.

Mtu mmoja ambaye ni mwanaume, anaonekana akisoma karatasi huku watoto kadhaa, wengi wao wakiwa watoto wakimsikiliza. Wameketi nje ya mti na karatasi iko juu ya meza ndogo. Hii ni miongozo ya afya na huduma za jamii.

Hili ni gari maalum lililotengenezwa kama kliniki ya kusafirishwa. Liko juu ya trela na limechorwa maandishi mobile clinic , kuna alama ya taasisi mbalimbali kama Amref, Astrazeneca na zingine. Lango liko upande wa mbele huku madirisha yakiwa pembeni, imeegeshwa juu ya ardhi ya rangi ya udongo, na karibu na sehemu ya kuingia kuna bango lililowekwa kutoa tarifa kuhusu huduma au mpango wa afya.

Hii ni kliniki ya kuhamishwa au pengine ya rununu inayoitwa Beyond Zero. Watu wameketi hapo inje wengine wakiwa wamekaa kiti na wengine kusimama. Hii inaweza kuwa shughuli ya afya ya jamii au mradi wa kufikia watu.

Wanawake waliovaa barakoa wanamtazama daktari au pengine muuguzi, wakingoja kuhudumiwa au kupewa maelekezo, muuguzi amesimama kwenye gari iliyobandikwa jina la kliniki, hao wanawake wameshika vitabu kwa mikono.

Hili ni lori jeupe lililobadilishwa kuwa Mobile Clinic au kliniki ya kuhamishwa. Juu yake kuna jina Beyond Zero , picha ndogo upande inayoonyesha daktari akimhudumia mgonjwa. Hii inaonyesha huduma za afya zinazopelekwa kwa jamii.

Hili ni gari la huduma ya afya linalotembea maarufu kama kliniki ya kuhamahama; limeandikwa Beyond Zero. Gari hili linatoa huduma za afya kwa jamii; hasa katika maeneo ambayo yana upungufu wa vituo vya afya. Pembeni pia kuna watu wachache wanaonekana karibu na gari, na plastiki na maboksi yakiwa yameanguka chini. Mandhari yanaonyesha kuwa ni eneo wazi au pengine uwanjani.

Hili ni kundi la watu ikiwemo wanawake na wanaume, wengi wao wakiwa wamevaa sare. Katikati kuna mwanamume aliyevaa suti akizungumza na kundi hilo, huku wengine wakitabasamu na kuonyesha furaha. Hali hii inaweza kuashiria mkusanyiko wa jamii labda sherehe, tukio la kutoa huduma za afya, au shughuli za jamii zinazohusiana na afya na ustawi wa jamii nchini.

Hii ni tukio la afya ya jamii, au mkutano wa uhamasishaji. Watu kadhaa wamekusanyika, wanawake ikiwemo pia watoto, na mwanamke mmoja anaonekana akishughulikia au kuandika kitu mezani, ilichojaa vifaa au dawa. Hii inaashiria, huduma za kiafya, au elimu ya jamii.

Huyu ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari huyo amevaa koti nyeupe na barakoa akitumia vifaa maalum kutibu meno ya mgonjwa ambaye amekaa kwenye kiti cha meno. Chumba kinaonekana kuwa safi na chenye vifaa vya kisasa ikionyesha mazingira ya kliniki ya meno.

Hii ni meno kinywani cha mtu ikionyesha meno ya mbele ya juu na chini kwa uwazi. Kuna pengo la wazi katikati ya meno ya juu labda kutokana na upotevu wa jino au hali ya kiafya. Hii inaashiria kuwa anahitaji uchunguzi wa afyq ya meno.

Daktari wa meno anahudumia mgonjwa. Mikono ya daktari imevaa glavu za buluu na inaonekana ikitumia vifaa vya meno kuchunguza au kutibu meno ya mgonjwa. Hii inahusiana na afya ya meno.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa anayeonekana kuwa na shida ya meno. Amevaa koti jeupe, barakoa na glavu huku akitumia vifaa vya matibabu. Mgonjwa amelala kwenye kiti ya meno.

Huu ni mdomo wa mtu ukiwa wazi na mkono wa daktari ukiwa na chombo cha daktari wa meno. Kinatumika kusafisha au kuangalia meno. Hii inaashiria mchakato wa usafishaji wa meno au matibabu ya kinywa.

Tabasamu la mtu mzima linaonekana likionyesha meno meupe na safi, meno yamepangika vizuri na hakuna dalili ya kuoza au uchafu, midomo imetunzwa vyema na ngozi ya uso inaonekana yenye afya, hali hii inaonyesha umuhimu wa usafi, wa kinywa na utunzaji mzuri wa meno, kwa afya bora ya mwili kwa jumla.

Hili ni eneo la dharura, labda baada ya ajali au tukio lingine ambapo kuna gari la zima moto jekundu. Watu kadhaa wakiwemo wazima moto na wengine wenye sare, wanaonekana wakishughulikia hali hiyo. Kuna kizuizi cha manjano chenye maandishi Protection Calls mbele. Hii ni ishara ya uwepo kuna huduma za dharura na usalama.

Hili ni kundi la watu baadhi wakiwa wamebeba mifuko mikubwa ya msaada. Mbele ya jengo lililoonekana kama la serikali au shirika la msaada. Hii ina ashiria zoezi la kutoa msaada kwa binadamu labda baada ya janga au kwa jamii yenye uhitaji.

Watu wanatembea kwenye barabara iliyofurika maji kutokana na mvua mkubwa. Wengine wanasaidiana kuvuka kwa maji huku baadhi wengine wakiwa wamevaa makoti na nguo mzito za kuzuia mvua. Majengo ya pembeni yanaonesha hii ni eneo ya mtaa wa biashara au makazi.

Kuna mafuriko ya maji kila mahali na mama aonekana ameshikiliwa na wanaume wawili wanaotembelea ndani ya maji. Pia kuna watu wanaojikinga mvua kando ya barabara.

Hii ni hafla ya uzinduzi wa mradi wa majibu ya dharura. Watu wawili waliovaa jezi za rangi tofauti wamesimama mbele ya ukuta wa mbao, wakiwa wamevaa barakoa na wanaangalia jina la mradi kwenye bango lililofunikwa kwa kitambaa cha buluu. Hii inaonyesha juhudi ya jamii katika kukabiliana na dharura.

Hili ni kundi la watu waliovaa mavazi ya shiriki la Msalaba Mwekundu wakiwa kwenye mashua inayopita katika eneo lililojaa maji, huenda kutokana na mafuriko. Wanaonekana wakielekea kusaidia au kuokoa wakaazi wa eneo hilo. Hio ni shughuli ya dharura ya uokoaji, ikilenga kuwasaidia waathiriwa wa majanga ya asili katika mafuriko.

Hili ni gari la wagonjwa likipita kwenye barabara ya tope katika mazingira ya vijijini. Gari hili lina alama nyekundu ya msalaba na linatumiwa kwa dharura kusafirisha wagonjwa au waathiriwa wa majanga. Uwapo barabara duni inaonyesha changamoto zinazokumba huduma ya dharura katika maeneo ya ndani.

Huyu ni mfanyakazi wa mazingira akiwa bustanini akipalilia kwa kutumia mikono amevalia sare ya usalama ya rangi wa bluu yenye mlia ya kuikisi mwanga na karibu naye kuna troli ya kubebea vifaa bustani imejaa mimea ya kijani kibichi.

Mwanaume ameinama akichuna nyanya shambani. Jambo linalohusiana na afya ya mazingira kwa kuzingatia uzalishaji wa chakula. Amevaa kofia na nguo za kazi na ameinama karibu na mimea ya nyanya yenye matunda mekundu. Mimea imepandwa kwa mistari penye udongo mweusi. Ni siku yenye jua.

Hili ni shing'o kubwa la mti uliokatwa katikati ya eneo lililo wazi. Nyuma ya shina hilo kuna misitu au miti mingine iliyokatwa au kusafishwa, ikionyeshwa athari za ukataji miti au shughuli za kilimo. Eneo hilo linaonekana kuwa kame na ardhi yenye vumbi, ikionyesha mazingira yanayoathiriwa kimazingira.

Hili ni eneo kubwa la ardhi kavu iliyojaa mimea mifupi labda nyasi au vichaka. Ardhi inaonekana kuwa na rangi ya kahawia na kijani hafifu ikionyesha mazingira ya asili. Hakuna majengo au binadamu wanaonekana ikisisitiza kuwa uzuri wa asili au eneo lisilo na watu.

Hili ni chumba labda ofisi au chumba cha matibabu, chenye dawati na vifaa mbalimbali. Mlango wa buluu umefungua kuelekea nje na kuna baraza la mawaziri. Hii inaweza kuwa chumba kutokana na kituo cha afya au hospitali.

Hii ni kliniki ya kuhamishwa ambayo ni kliniki ya rununu ya rangi nyeupe na buluu iliyoandikwa mobile clinic na inayotumia gari la kubeba. Ina alama ya Republic of Kenya na Ministry of Health pamoja na logo ya Amref. Gari lina nambari ya leseni na lina wheel mbili. Hii ni sehemu ya nje ambayo linayo nyasi na barabara ya mchanga.

Chumba cha hospitali chenye vitanda vya wagonjwa vilivyo na vifaa vya kisasa za uchunguzi wa kiafya. Kuna mtu aliyevalia mavazi meupe, huenda ni mfanyakazi wa afya anayepanga na kusafisha eneo hilo. Nyuma kuna mabango yaliyoandikwa kwa herufi kubwa. Mazingira haya yanaonyesha maandalizi ya utoaji huduma bora za afya hospitalini.

Hii ni jengo kubwa labda hospitali au kituo cha afya chenye viti vilivyo pangwa kuna watu wachache wanaonekana ndani ya jengo huku wakionekana kuwa wanataka uhudumu wa afya.

Kuna jokofu la kuhifadhi vifaa vya matibabu au sambuli kwa kudhibiti joto juu yake kuna kifaa cha kupima joto na pembeni kuna dawati na kiti cha ofisi kwa matumizi ya wahudumu wa afya maandishi ukutani yanaonyesha ni eneo la nyaraka likionyesha kuwa ni sehemu ya kazi ya kitabibu inayozingatia usafi.

Hiki ni kiti cha magurudumu ambacho ni cha rangi ya buluu na fedha. Kikiwa kimekuja sehemu fulani tayari kwa matumizi. Kiti hiki kinaonekana kuwa katika hali nzuri. Iwepo wa hii kiti, inaashiria vifaa vya matibabu au msaada wa watu wenye uhitaji labda kwa ajili ya kuuzwa au kutumika katika huduma za afya.

Magodoro mengi yamepangwa kwa ustadi juu ya lami ya rangi ya mchanga. Yamefungwa kwa plastiki nyeusi yakionekana mapya na tayari kwa usambazaji. Haya ni magodoro maalum, kutoka kwa wauzaji, vifaa na mahitaji ya kitabibu. Huenda yakatumika hospitalini kwenye kliniki au taasisi nyingine za kiafya.

Hiki ni kifaa cha hospitali kinachotumika kutenganisha nafasi kama vile pazia la faraga kifaa hiki kina fremu ya chuma inayoshikilia pazia la kijani kibichi pazia hilo linaonekana kufungwa likiashiria faraga chumba chenyewe kinaonekana kuwa na kuta za rangi ya bluu nyepesi.

Meza ya matibabu ina vifaa vya afya vilivyopangwa kwa utaratibu, kuna boksi za plastiki zenye sindano, glovsi, dawa na vifaa zingine za hospitali. Chupa za dawa za kusafisha mikono na antiseptiki ziko upande wa kulia. Mandhari inaonesha mazingira ya chombo cha tiba au kliniki.

Hiki ni kifaa cha kisasa cha matibabu kinachotumika hospitalini au kliniki. Kifaa hicho kina skrini inayoonyesha namba ambazo zinaweza kuwa ni mipigo ya moyo, shinikizo la damu, au viashiria vingine muhimu vya afya. Kimeunganishwa na nyaya na kinaonekana kuwa tayari kwa matumizi. Kinaonekana kimewekwa karibu na kitanda cha mgonjwa.

Hiki ni chumba kilichojaa vifaa vya matibabu. Kuna mashine mbalimbali zenye skrini na vifugu pamoja na mirija na waya zikiunganishwa. Kuna meza ya uchunguzi katika hii chumba na vifaa vingine vidogo vidogo vilivyopangwa, kwenye meza au rafu karibu na mashine. Hiki kinaonyesha ni chumba cha uchunguzi wa matibabu.

Hivi ni vifaa vya upasuaji vilivyopangwa kwa umaridadi kwenye treli na matali. Vikiwa tayari kwa ajili ya kutumika. Inaonekana kama ni vifaa vya kutahiri. Chombo kimoja kimeandikwa Circumcision set na chombo kingine kinaonekana kuwa kitambaa cha upasuaji.

Hii ni sehemu kwa chumba cha maabara chenye vifaa vya matibabu. Kuna mashine za kisasa za rangi nyeusi na nyeupe. Meza za kazi na kabati za hifadhi pamoja na kiti cha mazunguko.

Hili ni eneo la matibabu ambapo mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisaidiwa na mtu anayeweza kuwa mfanyikazi wa afya aliyevalia sare za kijani. Kuna viti vingine tupu katika eneo hilo ikionyesha mazingira ya hospitali au kliniki.

Huyu ni mhudumu wa afya labda nesi au daktari, akimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Mfanyakazi amevalia nguo nyeusi na ameinama akimhudumia mgonjwa ambaye amevalia nguo za giza. Kitanda kimefunikwa kwa shuka nyeupe, eneo hili likionekana kuwa la ndani ya chumba cha matibabu.

Huyu ni muhudumu wa afya aliyevalia sare za hospitali na barakoa, akiwa ameketi sakafuni akiwa ameinamisha kichwa chake. Anaonekana kua na mawazo au uchovu mwingi. Hali hii inaweza kuashiria msongo wa mawazo au uchovu wa kiakili, unaoweza kuathiri afya ya akili hasa kwa wale wanaofanya kazi katika mazingira ya shinikizo kubwa au hospitalini.

Kifurushi cha dawa ambacho kimeandikwa jina la dawa kwa herufi kubwa, kando pia kuna uchoro wa utoto na maelekezo ya jinsi ya kutumia hiyo dawa pia kifurushi kimepambwa na rangi nyekundu na nyeupe. Chini yake kuna nembo na skana.

Hivi ni visanduku vya dawa, ambavyo vimeandikwa Ibex. Visanduku hivi vimeundwa kwa rangi za bluu na nyeupe, na vina maneno kama ishirini na nne capsule , ikionyesha idadi ya vidonge vilivyomo ndani. Kifaa hiki kinaonekana kama bidhaa ya kimatibabu.

Mama ameshikilia mtoto mchanga ,huku mtu wa huduma wa afya akimpatia mtoto huyo dawa kwa njia ya matone mdomoni. Tukio hili linaonyesha utaratibu wa kutoa chanjo au matibabu kwa watoto, jambo linaloashiria huduma ya kinga au tiba katika mazingira ya afya. Hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha afya bora kwa watoto wachanga.

Mtoto mdogo anapewa chanjo ya matone kinywani na mtoa huduma ya afya. Mtoto anafungua mdomo wake kwa upana, huku akielekeza ulimi nje akipokea dawa inayodondoshwa kwa uangalifu. Hili ni tukio la kawaida katika kampeni za afya ya watoto hasa katika utoaji wa chanjo, za kuzuia magonjwa kama polio.

Kijana ananawa mikono akitumia kituo cha kunawia mikono kilichowekwa hadharani. Pembeni yake kuna mtu mwingine anayeonekana kusimamia kusaidia zoezi hilo. Wote wamevaa barakoa, jambo linaloashiria tahadhari dhidi ya maambukizi ya magonjwa kama vile covid-19 . Picha hii inaonyesha juhudi ya jamii, katika kukuza usafi na kuzuia mambukizi ya magonjwa.

Mtoto mdogo aliyevaa hijabu nyeupe amefungua mdogo huku akipewa dawa ya matone mdomoni. Mtu mzima labda mhudumu wa afya anashikilia kidonge au tone la dawa karibu na mdomo wa mtoto ambaye amefungua ili kupokea dawa hio. Hii ni ishara ya huduma ya afya kwa watoto hasa katika kampuni ya chanjo au utoaji wa vitamini.

Hii ni sindano iliyojazwa na kumiminika na chupa mbili ndogo za dawa zote zikiwa zimewekwa kwenye sehemu nyeupe labda meza. Hii inaashiria vifaa vya matibabu au dawa.

Huyo ni mwanamke au pengine mama akishikilia mtoto au mgonjwa mchanga, huku akivaa barakoa na kitambaa chekundu kichwani. Mkono wa mtu mwingine unaonekana ukiguza eneo la kifua cha mgonjwa. Hii ni kuashiria utunzaji wa matibabu au uangalizi wa watoto ikihusiana na idara ya watoto.

Mtoto mchanga amelala kitandani. Amefunikwa vizuri na blanket ya kijani. Huyu mtoto anaonekana kuwa katika mazingira ya hospitalini huku mtu mzima aliyevalia sare ya matibabu akimguza kwa upole usoni, ishara ya uangalifu wa upendo wa matibabu. Mazingira ni safi na salama ya mtoto.

Mguu ya mtu inaonekana kuwa na uvimbe na inaonekana kuwa na maumivu kwenye eneo ya kifundo cha mguu. Eneo lilioadhirika limeangaziwa kwa rangi nyekundu na machungwa labda kuonyesha uvimbe, joto na maumivu. Inaonekana kuwa na tatizo ya kiafya linalohusiana na kifundo cha mguu, labda ameumia ama amejehuriwa.

Hili ni eneo la mazoezi likiwa na vifaa mbalimbali za kufanyia mazoezi. Vifaa hivi vimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu vikiwemo vyuma vya kuinulia uzito, mipira ya uzito na vifaa vingine vya mazoezi. Kuna kifaa kikubwa cheusi katikati kinachoonekana kama mashine ya kufanyia mazoezi mbalimbali.

Huyu ni mwanamume mwenye mkono uliovikwa bandeji nyeupe kuashiria jeraha au kuumia. Mwanamume huyu anaonekana amekaa na anaonekana akiangalia mkono wake. Uso wake unaonyesha umakini au wasiwasi. Huenda kua aliumia pengine akicheza.

Hiki ni kifaa cha mazoezi ya kuinua vyuma. Hiki kifaa kina viti, mikono ya kushikia na sehemu za kuwekea vyuma vizito. Kinaonekana kuwa vimetengenezwa kwa chuma kizito na kina rangi nyeusi. Kifaa hiki kinatumika kwa mazoezi ya kifua na sehemu za juu za mwilli.

Huu ni mguu wa mtu aliyevimba na anaonekana kuwa na majeraha au mabadiliko ya ngozi. Ngozi inaonekana kuwa na alama za machibuko au kuungua. Mguu huu huenda unahitaji matibabu ya haraka au uangalivu wa kitaalamu.

Huu ni mkono wa mtu akiwa amejeruhiwa au ukiwa umetiwa nundu kwenye kidole kimoja. Jeraha linaonekana kuwa mbaya inayoweza kuhusiana na majeraha ya mchezo au matatizo mengine ya kimatibabu yanayoitaji matibabu.

Mwanaume mwenye mkono uliovikwa bandeji nyeupe unaoashiria jeraha au kuumia anaonekana ameketi huku akiufunga mkono wake pengine ameumia kutokana na mchezo. Anauangalia mkono wake kwa umakini uso wake ukionyesha umakini au wasiwasi.

Huu ni mkono wa mtu uliopigwa bandeji baada ya kuumia. Mkono huu uko juu ya kitanda cha hospitali na inaonekana mtu huyo amepata matibabu. Hii inaweza kuwa jeraha ya michezo au ajali nyingine. Mazingira yanaonyesha hali ya kitabibu.

Huu ni mti wa matunda ambayo yanafanana na parachichi au matunda mengine yanayokuwa kwenye mti. Majani ya mti yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na matunda yamening'inia kutoka kwenye matawi. Huu unaweza kuwa mti wa matunda ya kiasili au mmea wa dawa unayopatikana nchini ukiyaakilisha mimea ya asili.

Hii ni mimea shambani ikiwezekana matango ambayo inaonekana kuwa na ugonjwa auungaunga. Majani yamefunikwa na tabaka jeupe ikionyesha mimea iliyohadhiriwa. Hii inaweza kuhusishwa na dawa za jadi au matibabu ya mimea.

Huu ni mmea wa dawa wa asili ukiwa umekua ardhini mmea huu na shina moja kuu ya majani yenye umbo la sindano. Pembeni pia kuna mimea mingine na nyumba ya mbao kwa nyuma yake.

Huu ni mmea, wenye majani mengi ya kijani. Majani yanaonekana kuwa marefu na membamba yakiwa yamepangwa kwa matawi yanaelekea juu. Kuna shina kuu la mmea, linaloonekana katikati. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje, labda bustani au porini, kwa kuwa kuna mwanga wa asili unaomwangazia ule mmea.

Mimea yenye majani mabichi imepandwa kwenye udongo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti mingine inaonyesha mimea hii inapatikana katika mazingira ya asili labda shamba au msitu mdogo.

Huu ni mmea wenye majani, ya kijani, na maua ya kahawia, yaliyojikusanya kama mipira midogo. Mmea umeota kando ya jiwe kubwa na kuna mimea mingine midogo pembeni.